Mashabiki wa mpira wako uwanjani, wamevalia mavazi ya kijani na ya nyeupe. Rangi za timu ya Gor Mahia FC. Wanashangilia, kwa sauti na vigelegele. Wanafuraha. Wamebeba bango la timu na wanavifaa vya ushabiki.

Maandamano ambayo ni mkutano wa kisiasa barabarani ambapo watu kadha wanaonekana wakitembea na kuimba, wakiwa wameshika mabango ya kampeni na ya kisiasa, bango kubwa ni la mpinzani, ambalo linaonyesha picha yake.

Uapishaji wa rais unaendelea. Amebeba Bibilia kwenye mkono wake wa kulia. Anaapa, kando yake kuna wahudumu kadha wa kadha wanaoshirikiana naye kumuapisha ili awe kiongozi katika nchi.

Watu wanaonekana kuwa koti wamekalia kando ya uwanja wa kimtazama mchezaji mashuhuru anayeonekana kuruka viwango, ambaye amevalia sare na anatia bidii katika kuruka.

Wananchi wamekusanyika mbele ya chumba kinachopeana huduma kwa wananchi Wamepanga laini poleni na wengine wameketi chini kutokana na uchovu mwingi wanapongoja kuhudumiwa.

Cheti cha kuzaliwa kinachopewa kwa kila mtoto wananchi hasa wa Kenya ili kumwezesha kujitambulisha. Kinahusisha miaka, tarehe, mahali na jina dhibitishwa na serikali ya taifa hilo.